Mashine maalum kwa ajili ya kutolea pesa ikiwa imewekwa kwa utaratibu thabiti, ikitoa huduma ya kifedha kwa usalama wa hali ya juu uhakika wa malipo na urahisisho wa kiufundi kwa wateja wanaohitaji kupata fedha taslimu kwa haraka na kwa urahisi.

Jengo maalumu kwa ajili ya kufanyia miamala ya kifedha kupitia njia za kibenki likiwa limezungukwa na magari yaliyoegeshwa kwa utaratibu thabiti, hali hii inayohakikisha urahisi wa kufikia huduma za kifedha, usalama wa wateja na muonekano wa kisasa unaochangia urahisi wa matumizi ya mashine hiyo ya kidigitali na huduma za kibenki.

Wanaume wawili waliovaa mavazi nadhifu, wakiwa wamesimama mbele ya jengo hilo la kibiashara, lenye mabango mbalimbali yanayotangaza miamala ya kifedha inayofanyika na benki hiyo. Hali hii ikionyesha urahisi wa huduma za kifedha kwa wanajamii.

Wafanyakazi wa benki wamesimama kwa pamoja katika mstari wakionyesha utaratibu wa kielelezo usawa wa kiufundi na umakini wa kitaalamu, huku mazingira yakionyesha usalama wa kifedha na uthabiti wa huduma unaowawezesha uendeshaji thabiti wa shughuli za kibenki.

Watu mbalimbali wakiwemo wateja wanahudumiwa ndani ya ofisi za benki huku shughuli zikifanyika kwa utaratibu wa kitaalamu, umakini wa kifedha na usalama thabiti. Mazingira yakionyesha starehe, urahisisho wa huduma na uthabiti wa mifumo ya kifedha kwa wateja.

Mteja wa benki akiwa katika miamala ya mashine ya kifedha, anaendesha shughuli zake kwa utulivu, akitumia mashine hiyo inayomsaidia kuweka na kutoa pesa, kama huduma ya msingi ya kifedha, hali inayodhihirisha utaratibu, uwazi na uthabiti wa mifumo ya maswala ya fedha za kisasa.

Bango linaloonesha na kuhamasisha biashara ya kibenki likiwa na muundo wa kielelezo rangi za mvuto na alama za biashara, ikionyesha uthabiti wa kifedha, nidhamu ya biashara hiyo na urahisi wa huduma kwa ajili ya wateja mbalimbali wanaohitaji kufanya miamala mbalimbali ya kifedha.

Magari yameegeshwa nje ya jengo la benki kwa mpangilio makini na kielelezo. Huku mazingira yakionyesha utaratibu wa kupendeza, usalama wa wateja na nidhamu ya biashara pamoja na starehe na urahisi wa upatikanaji wa huduma za kupendeza kwa wageni.

Mteja katika dirisha la huduma ya benki akiwa ameshika pesa za kigeni huku mahesabu ya kifedha yakiendeshwa kwa umakini; na mazingira ya benki yakiwa yamepangwa kwa usahihi wa kibiashara ili kurahisisha miamala ya kifedha kwa njia iliyo salama.

Bango kwa ajili ya kuhamasisha wateja mbalimbali kuhamasisha wateja kufanya miamala ya kifedha kupitia benki husika, likiwa lina sera ya kusema biashara popote na katika muda wowote, mazingira haya au taswira hii ikisaidia kuleta hamasa ya kufanya miamala ya kifedha kwa njia ya kidigitali kupitia benki.

Mteja aliyeshika fedha za kigeni katika benki akitekeleza miamala ya kifedha kwa usahihi na uthabiti, huku mazingira yakionyesha utaratibu wa biashara na miamala ya fedha uhakika wa miamala starehe ya wateja na huduma nzuri zitolewazo katika benki.

Picha inayoonyesha risiti ya benki iliyoandikwa kwa umakini, ikionyesha muktasari wa malipo, manunuzi au miamala ya kifedha; huku mandhari yakitoa hisia ya utaratibu, uaminifu na urahisisho wa wateja kufatilia fedha zao kwa usahihi.

Katika baa yenye mandhari ya starehe, wateja mbalimbali wamesimama wakiwa wananunua vinywaji, huku rangi za chupa na makabati yakivutia macho na mhudumu akiwahudumia kwa ufasaha. Sehemu ikiwa na muonekano safi na wa kuvutia.

Jopo kubwa la watu wakiwa katika eneo la starehe wakijirusha kwa kusikiliza miziki mbalimbali na kupata vinywaji baridi, kama sehemu ya mapumziko yanayowasaidia kupata hauweni baada ya siku mbalimbali za kazi kama sehemu ya kujirizisha na kujifurahisha.

Katika jengo maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji, kukiwa na mazingira yenye kuvutia wateja na mwanga wa rangi tofauti unaoleta mazingira au hali ya starehe, na hivo kuwasaidia watu mbalimbali wanaokuja kwa ajili ya kuburudika.

Ndani ya baa kuna samani za kisasa na za kuvutia zilizopangwa kwa mpangilio makini zikionyesha muundo maridhawa, ubora wa utengenezaji na starehe ya wateja huku mazingira yakitoa hisia ya burudani, urahisi wa kununua na mvuto wa kijamii kwa wageni.

Muuzaji wa baa aliyesimama sehemu ya mapokezi huku vyupa vya pombe vikiwa vimepangwa kwa mpangilio makini. Mazingira yakionyesha ustawi wa bidhaa, usafi na mpangilio wa kibiashara huku wateja wakipita katika urahisi wa huduma, starehe na mvuto wa kijamii katika sehemu hiyo.

Vyupa vya vinywaji vijulikani kama pombe, zikiwepo pombe kali na baridi vilivyowekwa katika kabati maalum, vikiwa kwenye mpangilio wa kisasa. Vinaonyesha uthabiti wa bidhaa, utaratibu wa kuhifadhi vinywaji na muonekano wa kuvutia kibiashara. Huku mazingira ya kihakikisha urahisisho wa upatikanaji, starehe kwa wateja na usimamizi wa hali ya juu wa bidhaa hizo.

Ndani ya jengo la baa kukiwa na viti vilivyopangwa kwa ustadi na kwa umakini mkubwa huku makabati ya vyupa vya vinywaji vikionekana kwa mbali pamoja na mwanga wenye rangi tofauti tofauti unaoleta hisia ya starehe na utulivu kwa wateja.

Mwanamke amesimama katika eneo la mapokezi au sehemu ya kuuzia vinywaji katika eneo la baa, akifurahia muda wake kwa utulivu wa starehe huku mazingira ya eneo hilo yakionyesha mpangilio wa kuvutia, mandhari maridhawa na huduma ya kitaalamu inayozingatia ladha na mahitaji ya wateja.

Bango la baa limewekwa kwa muonekano wa kuvutia likionyesha alama ya biashara, rangi za mvuto na alama ya utambulisho wa kibiashara huku likitoa hisia ya starehe, burudani na urahisisho wa wateja kufahamu huduma zilizopo ndani.

Watu mbalimbali wakijirusha ndani ya baa, wakiwa katika mazingira ya starehe na burudani huku matukio yao yakionyesha furaha ya kijamii, ushirikiano wa kijamii na mandhari ya kuvutia inayounda hisia za kupumzika na kufurahi muda wa bure.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya baa akionyesha furaha, huku nyuma yake kukiwa na vyupa vya bia vilivyopangwa kwa utaratibu mandhari ikitoa hisia ya starehe burudani kuvutia wateja kufurahia vinywaji na mazungumzo.

Muhudumu wa baa aliyevalia mavazi nadhifu akiwa anachanganya vinywaji, kwa ajili ya kuwahudumia wateja katika eneo la mauzo. Huku nyuma yake kukiwa na kabati lililopangwa vinywaji vya aina mbalimbali kama sehemu ya kuaburudisha wateja katika mazingira ya mvuto wa kibiashara.

Watu mbalimbali wamesambaa ndani ya baa, wakiwa katika mandhari ya starehe na burudani, huku vinywaji vimepangwa kwa mpangilio madhubuti na mazingira yakionyesha utaratibu wa huduma, mvuto wa kijamii na urahisi wa upatikanaji wa vinywaji kwa wateja hawa.

Vyupa vya bia vilivyopangwa juu ya meza kwa ajili ya kuwaburudisha watu mbalimbali wanaokuja katika eneo hilo la starehe kunywa na kufurahi, vyupa hivyo vikionesha umaridadi na ubora wa bidhaa hizo zinazopatikana ndani ya baa kwa ajili ya kuwasaidia watu kupumzisha akili zao.

Ndani ya duka la kisasa la magari, magari yamepangwa kwa mpangilio maalumu huku moja likiwa limeinuliwa na mashine ili kuonyesha ubora wa utengenezaji, muundo thabiti na ustadi wa kiufundi; huku mazingira yake yakitoa hisia ya mvuto yakinifu wa kibiashara na urahisi wa wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi.

Siti zenye mvuto za gari, zikiwa zimekaa kwa mpangilio maalum ndani ya gari hilo na kuonyesha ubora wa utengenezaji, muundo ulio maridhawa na urahisi wa matumizi. Huku mazingira ya kisisitiza starehe, usalama na mvuto wa kifahari wa bidhaa kwa wateja wanaotembelea eneo hilo la uuzaji wa magari hayo.

Magari ya kifahari yamepangwa kwa mpangilio makini yakionesha ubora wa muundo pamoja na uthabiti wa utengenezaji pia muonekano wa kisasa, huku mazingira yakihimiza starehe, mvuto wa kibiashara, na urahisi wa kununua magari hayo kwa wateja wanaokuja kutembelea.

Magari meusi ya kifahari ya aina ya BMW yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia katika eneo la mauzo ya magari, yakiwa yanaoneshwa kwa ustadi wa kibiashara ili kuvutia wateja, huku muundo wa kuonyesha gari ukiwa wa kisasa na wenye mvuto wa macho.

Idadi kubwa ya magari yenye muonekano wa rangi nyeupe yakiwa yameegeshwa katika eneo maalumu, kwa ajili ya mauzo ya kibiashara na hivyo kuleta urahisi wa kuwavutia wateja mbalimbali wanaokuja kununua magari hayo kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Gari moja lenye muonekano wa rangi nyeupe aina ya toyota, likiwa limekaa kwa mvuto kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali, wanaotafuta magari kama chombo cha usafiri kwa matumizi binafsi au kwa ajili biashara.

Magari ya kampuni aina ya ''hyundai'' yaliyopangwa ndani ya duka la kuuzia magari. Yakiwa yamewekwa kwa mpangilio maalumu na wa kuvutia ili kuwashawishi wateja mbalimbali wanaoingia katika duka hilo, kununua magari hayo kwa ajili ya matumizi binafsi au kibiashara.

Jengo la kuuza magari limewekwa kwa mpangilio makini, likihifadhi magari ya aina mbalimbali kwa kielelezo, huku madhari yakionesha mvuto wa kibiashara, utaratibu wa uchunguzi wa wateja na hisia ya starehe na usalama kwa wanunuzi.

Magari ya rangi nyekundu na nyeupe yamepangwa ndani ya duka la uuzaji kwa mpangilio makini na wa kisasa wakionyesha ubora wa muundo uthabiti wa utengenezaji na muonekano maridhawa huku mazingira yakihimiza mvuto wa kibaishara uhakika wa ununuzi na starehe kwa wateja.

Eneo la kuuza magari ya biashara limepangwa kwa mpangilio makini kwa kisasa likionyesha uthabiti wa muundo, usalama wa bidhaa na muonekano maridhawa wa kibiashara, huku mazingira yakitimiza starehe, urahisisho wa ununuzi na uhakika wa ubora kwa wateja wanaotembelea duka hilo.

Muuzaji wa magari amesimama ndani ya duka la uuzaji, mbele ya magari mazuri yaliyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia, yakionyesha ustadi wa kibiashara uhakika wa ubora na muonekano wakisasa wa bidhaa, huku mazingira yakihimiza wateja kufanya ununuzi kwa urahisi na ufanisi.

Magari matatu ni kampuni ya ''bmw'' yakiwa yamewekwa katika eneo la wazi la uuzaji wa magari. Kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali kwa matumizi ya ubinafsi au kistarehe magari hayo yakiwa na hisia ya kuvutia na ya kisasa zaidi kwa ajili ya matumizi.

Ndani ya gari aina ya subaru ukionekana kutoka msukani, mazingira ya ndani yanayoonyesha muundo wa kisasa, vifaa vya hali ya juu na utaalamu wa usimamizi wa magari, hali hii ikionyesha ubora wa bidhaa na utimilifu wa muonekano unaowavutia wateja.

Ndani ya gari la kisasa ukionekana makochi yaliyotengenezwa kwa ustadi mzuri na mpangilio maalumu, unaoweza kuwavutia wateja wanaohitaji magari hayo pindi wanapoenda katika maduka yauuzaji wa magari kwa ajili ya usafirishaji wa kibiashara au binafsi.

Magari mbalimbali ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio wa kibiashara katika eneo lililowekwa kwa uangalifu kwa ajili ya mauzo na maonyesho. Eneo hili linaashiria biashara ya magari yenye utaratibu ubunifu katika kuonyesha bidhaa na mvuto kwa wateja.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya maziwa inayotumika kuuza maziwa kwa mfumo wa kisasa na wa kidigitali akiweka kiasi cha pesa ili kupata kiwango cha maziwa kulingana na pesa aliyoweka na hivyo kujiburudisha na kupata afya kupitia bidhaa hiyo ya maziwa yenye madini mbalimbali.

Jokofu la kisasa la kuuza maziwa limewekwa kwa mpangilio nje ya nyumba ikihakikisha ubaridi, usafi wa hali ya juu na utunzaji makini wa bidhaa huku mazingira yakionyesha starehe, urahisi wa ununuzi na uhakika wa ubora wa maziwa kwa wateja wanaotembelea duka hilo.

Mwanaume muuzaji aliyevalia koti jeupe akisimama mbele ya jokofu la maziwa akionyesha heshima na taaluma ya biashara. Jokofu hilo la kisasa linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa ajili ya kuwawezesha wateja kujihudumia wenyewe, likiwa linahakikisha urahisi wa kuchagua au kutumia mashine hiyo.

Mwanamke amesimama ndani ya duka lenye majokofu ya maziwa pamoja na jokofu la kachumbali mazingira yakiakisi utaratibu na usanifu pevu na uendelevu wa bidhaa baridi, huku mpangilio wa vifaa ukionesha muundo sanifu na ustaarabu wa kibiashara unao lingana na huduma bora na kisasa.

Jokofu la kupozea maziwa likiwa ndani ya duka likihifadhi bidhaa kwa ubora wa hali ya juu, ubaridi thabiti na usafi wa hali ya juu hali hii inahakikisha maziwa yanabaki safi salama na yanayovutia wateja kwa wakati wote.

Mpangilio mzuri wa bidhaa za maziwa ndani ya duka maalum wanaonyesha: chupa, paketi, na vyombo vya maziwa vilivyopangwa kwa usafi na umakini. Huku jokofu la kisasa likidumisha ubora wa bidhaa na kumsaidia mteja kuchagua kwa urahisi na kuamini huduma.

Mwanaume mmoja wa kizungu aliyesimama mbele ya duka liitwalo "SOLAI", akiwa amesimama kidete kama sehemu ya manunuzi ya kununua maziwa, duka hilo linalohusika na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa, likiwa linatumia jokofu la kisasa linalosaidia mnunuzi kununua kiasi anachokitaka kwa kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la maziwa limewekwa ndani ya duka Kwa mpangilio makini likihakikisha ubaridi thabiti, usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa kwa umakini, huku mazingira yakionyesha starehe, urahisisho wa ununuzi na uhakika wa ubora wa maziwa kwa wateja.

Duka la maziwa likiwa na milango iliyotengenezwa kwa vyoo pamoja na mabango mbalimbali. Yaliyoandikwa Duka la maziwa la Rema's. Katika madirisha hayo na milango kukiwa na mabango ya ng'ombe pamoja na watoto, ili kuashiria uuzaji wa bidhaa za maziwa zinazopatikana katika duka hilo la kisasa.

Duka la maziwa limepangwa kwa ufundi wa kisasa huku rafu na jokofu vyote vikiwa safi na vipengele vya vielelezo vya bidhaa vimewekwa kwa mpangilio mzuri. Eneo limepambwa kwa utaratibu na usafi likiruhusu wateja kuona na kuchaagua bidhaa kwa urahisi huku mwanga wa kutosha na nafsi ya kutembea ikitolewa kwa mazingira ya biashara yenye mvuto.

Duka la maziwa linaloitwa yustina linaonekana likitoa huduma kwa utaratibu likiwa na jokofu pamoja na bidhaa mbalimbali za maziwa na mupangilio unaonesha umakini huku madhari yake ikitoa hisia ya uaminifu na ubora kwa wateja.

Deri lenye maziwa limewekwa juu ya meza ndani ya duka likionyesha mpangilio makini, usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa kwa umakini, huku mazingira yakihakikisha starehe, urahisisho wa ununuzi na uhakika wa ubora wa maziwa kwa wateja wanaotembelea duka hilo.

Jokofu la kisasa limewekwa kwa mpangilio wa utaratibu ndani ya duka la maziwa, likihakikisha uhifadhi wa bidhaa wa baridi urahisisho wa wateja kuchagua maziwa na bidhaa nyingine huku mandhari ikitoa hisia ya usafi starehe na huduma ya kisasa kila siku.

Jokofu la saladi na maziwa limewekwa kwa mpangilio wa kisasa na kielelezo vikihakikisha ubaridi thabiti usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa, huku mazingira yakionyesha urahisi wa kununua nidhamu ya kibiashara na upatikanaji rahisi wa bidhaa kwa wateja.

Jokofu la kisasa na la kidigitali la kuuzia maziwa likiwa na muundo maalumu unaoakisi ubunifu na uradhini wa kibiashara pindi wateja wanapolisogelea kwa hali ya ufungamani kupata maziwa safi kwa njia ya kiteknolojia. Huduma hiyo huwa rahisi kulingana na uharaka wa biashara hiyo.

Mwanamke akichanganya maziwa kwenye vyombo akitumia ustadi makini huku akihakikisha uwiano thabiti, usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa katika mazingira ya duka yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu unaorahisisha huduma na ununuzi kwa wateja.

Dereva wa pikipiki akiwa amebeba mapipa mawili, yaliyo fungwa vizuri, amesimama mbele ya duka la maziwa, lililo na mwonekanao wa kawaida wa kibiashara. Akionesha shughuli za kila siku za usambazaji na uwasilishaji wa bidhaa za maziwa kwa wateja.

Jokofu la kisasa la maziwa limewekwa ndani ya duka kwa mpangilio wa kielelezo na kisasa; likihakikisha ubaridi thabiti, utunzaji makini wa bidhaa na usafi wa hali ya juu, huku mazingira yakionyesha hali ya ustarehe na urahisi wa kununua bidhaa hizo, na uhakika wa ubora wa bidhaa zinazohifadhiwa.

Jokofu la kisasa la maziwa limewekwa ndani ya duka likihifadhi bidhaa kwa ubaridi thabiti, usafi wa hali ya juu na muundo unaofaa ili kuhakikisha maziwa yanabaki safi, salama na yanayovutia wateja wanaotembelea duka hilo.

Duka la maziwa kwa ajili ya kuuzia maziwa lililotengenezwa kwa vioo katika hali ya unadhifu, likiwa na mabango ya watoto wanaokunywa maziwa, huku kwa nje kukiwa na viti vya plastiki vya buluu kwa ajili ya kuwapa nafasi wateja kukaa kwa starehe wakati wanapata huduma hiyo.

Jokofu la kisasa limesimama nje ya duka kama kifaa cha kuhifadhi bidhaa baridi, likiwa na muundo ulio boreshwa, uimara wa chuma na muonekano unaovitia; likiwezesha uhifadhi, usalama, matumizi rahisi na ufanisi wa biashara kwa mazingira ya kila siku.

Mteja wa kiume akinunua maziwa kupitia jokofu la kisasa akichagua bidhaa kwa makini na mpangilio wa kielelezo, huku mazingira yakionyesha usafi, ubaridi thabiti na utaratibu wa kibiashara unaorahisisha ununuzi kwa wateja.

Mteja na muuzaji wamesimama ndani ya duka la bidhaa za maziwa, wakiwa wanajadiliana kwa utulivu, huku wakizungukwa na bidhaa zilizopo kwenye rafu zenye mpangilio makini zikionyesha huduma zenye ustadi, uhakika na utaratibu wa kitaalamu.

Jokofu la kisasa kwa ajili ya kuuzia maziwa likiwa ndani ya chumba mfano wa duka lililowekwa kwa umakini na katika hali ya kuonekana kiurahisi, ili mteja anapoingia kuelekea moja kwa moja na hivyo kujikadiria kiasi cha maziwa wa kulingana na kiwango cha pesa anachokiweka.

Wateja wamepanga mstari kuchukua maziwa kutoka kwenye jokofu wakiwa katika mpangilio wa utaratibu na nidhamu, huku mazingira yakionyesha usafi ubaridi na utaratibu wa kibiashara ikiashiria urahisi wa huduma kwa wateja.

Majokofu mawili ya kisasa yamewekwa ndani ya duka la maziwa yakihakikisha ubaridi thabiti, usafi wa hali ya juu na utunzaji makini wa bidhaa huku mazingira yakionyesha mpangilio wa kisasa uhakika wa ubora na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Duka la maziwa lenye mpangilio wa makini likionesha ubaridi habiti, usai wa hali ya juu na utaratibu wa kibiashara huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, uhakika wa ubora na ufanisi wa ununuzi kwa wateja.

Eneo la duka la maziwa linaloonyesha mpangilio wa kisasa wa bidhaa, kukiwa na jokofu la kidijitali la kuuzia maziwa, lililowekwa kandokando kwa urahisi wa wateja, huku pembeni yake kukiwa na majokofu mengine ya vinywaji pamoja na kachumbali, yaliyopangwa kwa mpangilio wa kitaalamu, kisha bidhaa zinabaki safi na wateja wanapata ufikaji wa urahisi.

Watu mbalimbali wamesimama na kuketi nje ya duka la maziwa wakionyesha msongamano tulivu, mshughuliko wa kijamii na mpangilio fungamani wa huduma huku mazingira ya duka yakibainisha utendaji shauri, ushirikiano endelevu na mnyumbuliko wa mahitaji ya wateja wa maziwa.

Mtoto wa kiume akipita karibu na rafu za maziwa ndani ya duka kubwa akionyesha msisimko wa asili huku mazingira ya duka yakionyesha mpangilio wa kisasa, usafi na upangaji makini wa bidhaa unaovutia wateja wadogo na wakubwa.

Wazee wawili wamesimama mbele ya jokofu la maziwa la kisasa wakitizama bidhaa zilizo pangiliwa kwa mpangilio makini na wa kisasa huku mazingira yakionyesha ubaridi thabiti, usafi wa hali ya juu na utunzaji makini wa bidhaa, ikihakikisha starehe na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Muuzaji wa kike akichanganya maziwa ndani ya duka maalumu na kutumia vyombo vya kitaalamu, vinavyosanifiwa, akiwa makini kuhakikisha uwiano timamu, usafi shamirifu na ubora endelevu wa bidhaa katika mazingira yenye utaratibu wa uuzaji.

Duka la maziwa linaonyesha mpangilio wa kisasa wa bidhaa likiwa na majokofu yaliyojaa maziwa na mtindi. Mazingira yakionyesha usafi, ubaridi dhabiti na utaratibu wa kibiashara unao rahisisha wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi na starehe.

Jokofu la maziwa lenye picha ya mtoto wa kike limewekwa kwa mpangilio makini likihakikisha ubaridi thabiti wa bidhaa na utunzaji wa usafi, huku mandhari yakitoa hisia ya urahisi wa ununuzi, starehe na mvuto wa kifamilia kwa wateja.

Jokofu la kisasa kwa ajili ya kuuzia maziwa ikiwa limesimamishwa katika eneo maalumu la duka, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa mfumo wa kidigitali, ambapo mteja anaweka kiasi anachotaka na hivyo kuweza kujihudumia mwenyewe.

Ndani ya chumba kumewekwa jokofu la maziwa lenye mlango wa kioo na mashine ya kidigitali inayosaidia kuuza maziwa kwa kiwango husika ikitunza maziwa baridi, mtindi na bidhaa nyepesi katika mazingira tulivu na yaliyopangiliwa vizuri.

Mteja wa kiume aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa anachanganya maziwa kwa ustadi makini, huku mwanga wa jokofu ukitoa mvuto tulivu na dhabiti, na kuifanya shughuli yake ionekane yenye utaratibu timirifu ikiaksi huduma bora ya mazingira nadhifu ya duka.

Pikipiki lenye dumu limesimama nje ya duka la maziwa likionyesha usafirishaji shadidi urazini wa huduma na mnyumbuliko wa shughuli, huku mazingira ya duka yakitoa kutangamano wa kibiashara na mwingiliano endelevu kati ya wauzaji na wateja.

Katika duka la maziwa kuna mtoto mdogo aliyesimama karibu na rafu zilizopangwa bidhaa hizo, huku akiangalia makopo mbalimbali ya maziwa katika mazingira yaliyosafi, tulivu na yenye mpangilio unaovutia wateja.

Mwanaume mmoja muuzaji wa maziwa ameinama kwa makini mbele ya jokofu, akipanga au kuchanganya bidhaa mbalimbali za maziwa katika mazingira ya duka yaliyopangwa kwa mpangilio wa kisasa, vyombo vya maziwa vikiwa kwenye rafu huku mwanga wa duka ukiongeza mvuto na urahisi wa ununuzi kwa wateja.

Jokofu la kisasa lwnye muonekano wa rangi ya bluu likiwa na mabango ya picha ga ng'ombe pamoja na maneno yanayo tangaza biashara, linalofanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa mfumo wa kidigitali unao wawezesha wateja kununua na kujihudumia wenyewe.

Jokofu la kisasa kwa ajili ya kutengeneza na kuchakata maziwa, lililowekwa ndani ya chumba maalumu. Jokofu hilo likiwa na picha ya mtoto kuashiria kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanayatumia na wanayahitaji sana maziwa kwa ajili ya afya zao. Likiwa linatumia mfumo wa kidigitali wa kuweka pesa na kuchukua maziwa kiasi mtu anachokitaka.

Mteja anapanda kibaraza cha duka kwa hatua za utulivu, akielekea kwenye eneo la mauzo la maziwa, lililoandaliwa kwa mpangilio mzuri, akionyesha nia ya kupata huduma, ustaarabu wa manunuzi na uelekezaji makini katika mazingira ya biashara ya kila siku.

Duka la maziwa la mtaani limepangwa kwa mpangilio maalumu, likihifadhi bidhaa hizo za maziwa kwa ushikamanifu wa hali ya juu, huku mazingira yakitoa hali ya mvuto, utimilifu wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa wateja wa kila siku.

Jokofu la maziwa likiwa na mlango ulio wazi likiwa na nafasi, kwa ajili ya kupanga bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile mtindi pamoja na maziwa. Katika hali ya ubaridi huku mazingira yakionyesha usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa hizo.

Mwanaume mmoja akiwa anaingia ndani ya duka la maziwa linalouza maziwa safi huku nje kukiwa na mabango mbalimbali yanayoonyesha picha ya ng'ombe ikiahsiria duka hilo ni kwa ajili ya kuuza maziwa na bidhaa zake kama vile mtindi, siagi na jibini.

Jokofu la kisasa lililowekwa nje ya duka kwa ajili ya kuhifadhi na kutunza maziwa katika hali ya ubaridi, huku likiwa na picha mbalimbali kama vile za ng'ombe kwa ajili ya kuwavutia wateja na kuwarahisishia katika kuchagua bidhaa hiyo kwa kutumia mfumo huo wa kidigitali.

Wateja wanne wamesimama mbele ya duka la maziwa, wakiwa tayari kuhudumiwa kwa kupata bidhaa hiyo; inayotokana na wanyama mbalimbali kama vile ng'ombe au mbuzi, tayari kwa kwenda kunywa katika familia zao kwa ajili ya kuboresha afya kupitia virutubisho mbalimbali, vinavyotokana na bidhaa hiyo.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe amesimama mbele ya jokofu la maziwa akisimama kwa maringo na tabasamu kama sehemu ya biashara yake, huku mazingira yakionyesha usafi na utaratibu wa kibiashara unaorahisisha upatikanaji wa bidhaa ya maziwa kwa wateja.

Duka la maziwa linaloonyesha mpangilio rahisi lakini ni wakitaratibu likihifadhi maziwa mtindi na bidhaa nyepesi katika mazingira yaliyo safi huku mazingira yakionyesha urahisi wa kununua na biashara inayovutia wateja katika kijiji au mtaa.

Watu mbalimbali wamesimama nje ya duka la maziwa liitwalo duka la Kieni, wakiwa katika mstari wenye mpangilio makini. Wakisubiri huduma kwa utulivu huku wakizungukwa na harufu ya ubichi na madhari yenye utaratibu, usafi na muundo maridhawa unaoonyesha ubora wa bidhaa zinazouzwa katika duka hilo.

Majokofu mawili ya kisasa ya maziwa yamewekwa katika eneo maalumu kwa mpangilio na kwa umakini mkubwa yakihakikisha ubaridi thabiti, usafi wa hali ya juu na utunzaji makini wa bidhaa huku mazingira yakionyesha starehe, urahisisho wa ununuzi na uhakika wa ubora wa maziwa kwa wateja.

Duka la maziwa lenye muamko wa kisasa limepangwa kwa utaratibu mbarara, huku mabango yaking'ara pembezoni kuonesha bidhaa safi pamoja na mazingira yake, yanayotoa hisia ya usimamizi makini, ubora endelevu na huduma inayozingatia ustadi.

Ndani ya duka maalumu la bidhaa za maziwa kuna jokofu la kisasa lenye mwanga hafifu wa baridi likihifadhi bidhaa kwa ubidhirifu, usafi wa juu na muundo thabiti unao hakikisha uimara wa ubora wa mazao yote ya maziwa.

Mwanamke anachukua chupa za maziwa kutoka kwenye rafu iliyojaa kwa mpangilio timilifu, huku akizingatia ubora halisi na ubebaji madhubuti kwa bidhaa hizo katika mazingira ya duka lenye usanifu fungamani unaochochea ununuzi makini.

Wateja mbalimbali wamesimama nje ya duka la maziwa wakisubiri huduma kwa utulivu, kila mmoja akiwa na chombo chake mkononi. Huku eneo la mbele la duka likionyesha mpangilio mzuri wa biashara na mazingira yenye mvuto wa kisasa.

Jokofu la maziwa limewekwa ndani ya duka kwa mpangilio makini, likihakikisha ubaridi thabiti, usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa kwa umakini huku mazingira yakionesha starehe, urahisisho wa ununuzi na uhakika wa ubora wa maziwa kwa wateja.

Jokofu la kisasa kwa ajili ya maziwa limewekwa ndani ya duka, likiwa linawavutia wateja mbalimbali wanaoingia katika duka hilo, kwa ajili ya kununua bidhaa zinazotokana na maziwa kupitia mfumo wa kidijitali wa kujihudumia wenyewe.

Wateja wawili pamoja na wauzaji wakiwa ndani ya duka wenye uso wa furaha huku ndani yake katika kabati, kukionekana na vyombo mbalimbali vilivyotumika kuhifadhia maziwa katika hali ya usafi na hivyo kuleta usalama wa kibiashara kwa wateja.

Jokofu la kisasa la kuhifadhia maziwa, limesimama kwa umadhubuti likiwa na mpangilio safi unaoonyesha ubora wa uhifadhiwa, utaratibu wa usalama wa chakula na ustaarabu wa kibiashara. Huku likirahisisha upatikanaji wa maziwa kwa wateja na kwa ufanisi pamoja na usahihi mkubwa.

Muuzaji amesimama ndani ya duka la maziwa lililojaa vyupa vya mtindi na bidhaa zingine, akionyesha ustadi wa kibiashara mpangilio wa kisasa wa rafu na utaratibu thabiti wa kuhifadhi bidhaa huku mazingira yakitoa hisia ya usafi, urahisisho wa ununuzi na starehe kwa wateja.

Duka liitwalo ''Mweiga'' kwa ajili ya kuuza maziwa, ndani yake kukiwa na muhudumu aliyevaa fulana nyekundu, barakoa, tayari kwa ajili ya kuwahudumia watu mbalimbali wanaokuja katika duka hilo, kwa ajili ya kununua bidhaa hiyo iliyo muhimu kwa afya.

Jokofu la maziwa limewekwa nje ya duka kwa mpangilio thabiti; likihakikisha uhifadhi wa baridi, urahisisho wa wateja kuchagua maziwa na mvuto wa kibiashara, huku mazingira yakionekana ni masafi, utaratibu na starehe ya huduma ya kila siku.

Jokofu la kisasa la kuhifadhiwa maziwa, limesimama ndani ya duka lenye mpangilio makini likipewa uhifadhi wa kiustarabihi, ushkamanifu wa ubaridi na utunzaji makini wa bidhaa zote, ili ziendelee kuwa salama na zenye ubora wa hali ya juu.

Jokofu la kisasa lililowekwa katika eneo maalum ndani ya chumba likitoa urahisi wa wateja kujihudumia wenyewe kwa njia ya kidijitali, kwa kuweka kiasi cha pesa na kuchukua kiwango cha maziwa kulingana na pesa hiyo. Jokofu hilo linatoa hisia ya usalama, usafi, na mpangilio wa kibiashara likizingatia ubora wa bidhaa na urahisi wa upatikanaji.

Mteja wa kiume akielekezwa kwa utaratibu namna ya kutumia mashine au jokofu la kisasa la maziwa na mwanamke mmoja mwenye ujuzi, anayemwonyesha namna ya kuchagua kiasi kuweka chombo na kukamilisha malipo huku mazingira ya duka yakionekana safi na ya kisasa.

Jokofu la kisasa kwa ajili ya kuuza maziwa likiwa na muonekano wa rangi ya bluu linalotumika na wateja kujihudumia wenyewe pindi wanapoweka kiasi cha pesa na kuchukua maziwa wanayoyataka mazingira haya yakionyesha ubora wa bidhaa hiyo unaohakikisha wateja wanapata afya iliyodhabiti

Jokofu la maziwa likiwa katika kituo cha basi, limewekewa katika mazingira ya kuwateka wateja mbalimbali wanaokuja kwa ajili ya kutafuta usafiri, ikihakikisha maziwa yapo katika hali ya usafi wa hali ya juu na mazingira yakiwa ni ya ubaridi, huku eneo hilo likionyesha urahisi wa wateja kupata bidhaa hiyo.

Wateja wamejipanga katika mstari wa nje ya duka la maziwa mtaani, wakiwa katika mpangilio makini wakisubiri huduma kwa utulivu na nidhamu huku mazingira yakionyesha usafi, utaratibu na huduma ya kisasa ya bidhaa za maziwa.

Watu wawili wakiwa na nguvu za mwili, wanashughulikia na kusogeza jokofu ndani ya duka kubwa la kisasa, hatua zao zinaonyesha umakini wa kiufundi, huku mpangilio wa ndani ya duka hilo ukionyesha utaratibu na usafi wa kibiashara pamoja na nafasi ikiwa imepangwa kwa ufundi wa hali ya juu.

Jokofu la maziwa limewekwa ndani ya duka kwa mpangilio makini na wa kisasa likihakikisha ubaridi thabiti, usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa kwa umakini, huku mazingira yakionesha starehe urahisisho wa ununuzi na uhakika wa ubora wa maziwa kwa wateja.

Mwanamke anachanganya maziwa kwenye vyombo mbalimbali kwa ustadi wa hali ya juu, akitumia mbinu za uchanganuzi makini huku akiangalia ubora kupitia ukadiliaji, tathimini na mazingira yakiwa yamepangwa kwa utimilifu wa kitaaluma unaodhihirisha umakini na ujuzi.

Mwanamke mmoja mwenye umri wa makamo akiwa amesimama katika mlango wa duka lake la maziwa, akionyesha umaridadi na majivuno dhidi ya duka hilo kwaajili ya kusambaza bidhaa zilizo safi na zenye kuwasaidia wateja mbalimbali kiafya.

Majokofu mawili ya maziwa yamepangwa ndani ya duka kwa mpangilio wa kisasa na kwaumakini mkubwa, yakihakikisha maziwa hayo yanapata ubaridi thabiti, usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa, huku maeneo hayo yakionesha starehe ya ununuzi na utaratibu wa kibiashara kwa wateja

Jokofu la maziwa limewekwa ndani ya duka likihifadhi bidhaa kwa ubaridi usafi wa hali ya juu na utaratibu wa kibiashara ikihakikisha maziwa yanabaki safi, salama na ya kuvutia wateja wanao tembelea duka hilo.

Jokofu la maziwa limewekwa dukani kwa mpangilio makini, likihifadhi maziwa mtindi na bidhaa zingine, kwa ubaridi thabiti na usafi wa hali ya juu, huku mazingira yakionesha utaratibu wa kibiashara, starehe na urahisi wa manunuzi kwa wateja.

Duka la maziwa lenye muonekano wa kisasa likiwa na majokofu mbalimbali yaliyopangwa kwa utaratibu, duka hilo limejaa mabango yanayotangaza biashara hiyo inayopatikana, na hivyo kuwavutia wateja mbalimbali kuingia katika duka hilo na kupata huduma ya maziwa.

Duka la maziwa lenye mabango makubwa yenye picha ya ng'ombe, likionyesha muonekano wa kisanii na kiasili, likivutia wateja kwa utambulisho, huku muundo wake wa ndani ukijumuisha majokofu pamoja na makabati ya kisasa, na rafu zenye upangaji wa bidhaa zilizopangwa kwa urazini wa kibiashara.

Jokofu la kijigitali la kuuzia maziwa, likiwa ndani ya duka, limewekwa karibu na mlango wa kuingilia ili wateja wanapokuja waweze kupita kando ya jokofu hilo na kujijazia maziwa kwa kiasi wanachokitaka kwaajili ya matumizi yao ya kila siku.

Majokofu mawili yamewekwa kwa mpangilio wa kibiashara ndani ya duka la maziwa, yakitoa maziwa safi kwa wateja kwa urahisi na haraka, zikiwa zimewekwa kwa ufundi wa kisasa na milango ya wazi na ishara inayovutia, zikihakikisha uhifadhi wa bidhaa unafanyika kwa usahihi na usafi unaohitajika.

Duka kubwa la maziwa liitwalo Limuru, linaonekana maridadi kwa mpangilio wa bidhaa zake, likiwa na makabati yaliyopangwa kwa urazini mkubwa ili kuhakikisha wateja wanaoingia, hupata au kuchagua bidhaa za maziwa kwa urahisi.

Mwanamke aliye simama kidete nje ya duka la maziwa huku kwandani akionekana muuzaji ambaye anachanganya bidhaa hizo kwaajili ya kuwauzia wateja, wanao patikana katika mtaa husika wakitafuta bidhaa hiyo iliyo bora kwaajili ya kuimalisha afya zao.

Jokofu la kisasa la kuuza maziwa limesimama kwenye kona ya duka likiwa na umwangiko hafifu wa mwanga, likionyesha mpangilio sanifu wa chupa, muundo wake imara na thabiti na uwezo wa kuhifadhi kiwango tafsida. Hivyo kulifanya kuwa kitovu cha huduma yenye utaratibu bunifu.

Duka la maziwa lenye mpangilio safi na wakisasa likiwa na jokofu lililopangiliwa Kwa utaratibu, kwa ajili ya wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi huku mandhari ikitoa hisia ya usafi na urahisi wa manunuzi ya kila siku.

Mteja mwenye fulana nyekundu amesimama ndani ya duka la maziwa akizingatia bidhaa zilizo kwenye rafu kwa umakini wa kuchagua huku mazingira yakionyesha mpangilio makini, usafi wa hali ya juu na utunzaji wa bidhaa unaohakikisha maziwa yanabaki safi, salama na yanavutia wateja.

Jokofu la kisasa lililowekwa katika chumba maalum linalofanya kazi ya kuhifadhi maziwa katika hali ya ubaridi na hivyo, kuonyesha urazini kwa utunzaji wa bidhaa hizo ambazo ni bora na zinazohitajika kwa matumizi mbalimbali ya binadamu kwa ajili ya kuimarisha afya zao.

Jokofu ambalo limesimama nje ya duka likiwa kama kifaa cha kuhifadhi maziwa, kwa hali ya ubaridi lina muundo ulioboreshwa na muonekano unaovutia, ikiwezesha kuhifadhi bidhaa hizo kwa usalama na kwa matumizi ya urahisi, ambapo mteja anaweza kujihudumia mwenyewe kulingana na kiasi cha pesa alichokiweka.

Wateja mbalimbali wamekusanyika nje ya duka nje ya duka la maziwa wakiwa wamepanga mstari kwa makini, huku wakingojea huduma ya ununuzi na mazingira, yakiwa yamepangwa kwa utaratibu ili kurahisisha mauzo ya bidhaa za maziwa.

Nyala duka la maziwa kinalojishughulisha na huduma shirikishi na mazingira ya upatikanaji kwa urahisi, likiwa na mahitaji muhimu ya maziwa, utaratibu bora wa uuzaji pamoja na ustamihilivu wa biashara, unaowavutia wateja wa maeneo mbalimbali.

Duka la maziwa lenye jokofu la kisasa linalotumia mifumo wa kidigitali linalomuwezesha mteja kununua maziwa kulingana na kiasi anachokitaka na hivyo kujihudumia mwenyewe na hivyo kuhakikisha ubaridi wa bidhaa, usafi wa mazingira; huku mandhari yakitoa hisia ya starehe usalama wa bidhaa na mvuto wa kibiashara kwa wateja kwa kila kipengele.

Jokofu la maziwa limewekwa katika kielelezo kizuri ndani ya duka likihifadhi maziwa safi kwa ubaridi huku mazingira yakionyesha usafi, utunzaji wa bidhaa na nidhamu ya kibiashara. Pia jokofu hili hurahisisha manunuzi kwani wateja huweza kujihudumia wenyewe kwa kuweka pesa na kuchukua kiasi walichokitaka.

Samani nyingi za kisasa zimepangwa kwa usanifu wa kupendeza ndani ya duka kubwa zikionyesha umuundo wa kisasa, uimara wa vifaa na ustadi wa ubunifu huku mpangilio wake ukitoa haiba ya kibiashara iliyo na mvuto mpana na ustaarabu wa hali ya juu.

Sofa na meza zimwekwa ndani ya duka la thamani kwa mpangilio wa makini na wa kisasa, zikionesha ubora wa utengenezaji, muundo maridhawa, na urazinifu wa kisasa, huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara, na urahisisho wa unuuzi kwa wateja.

Sofa zenye muonekano wa rangi ya kijivu zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuwekwa katika eneo la nje ili kuwavutia wateja mbalimbali, sofa hizo zikiwa zimenatshiwa na mito yenye rangi tofauti tofauti na hivyo kuhakikisha wateja wanaridhika na bidhaa hizo kwaajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Samani mbalimbali zimepangwa eneo la nje kwa mpangilio stadi, zikiwemo: viti, meza, sofa zilizoonesha ufundi mahiri, mvuto wa usanifu na ukamilifu wa umbo. Hali hii inayodhihirisha ubora wa kazi, ustahimilivu wa vifaa pamoja na uenezi wa ubunifu; unaowavutia wateja katika mazingira ya biashara ya samani.

Samani za kisasa zimepangwa ndani ya jengo maalumu kama kielelezo, zikionyesha ubora wa kutengeneza samani hizo, pamoja na muundo maridhawa wenye kuvutia. Pia mazingira yakitoa hisia ya urahisi wa kununua, mvuto wa kibiashara na ustaarabu wa bidhaa.

Makochi ya samani yamepangwa kwa ustadi na mpangilio maridhawa ndani ya duka maalumu, yakionyesha ubora wa ufundi z muundo wa kisasa na mvuto wa kibiashara huku mandhari yakitoa hisia ya starehe, urahisi wa wateja kuchagua samani na mazingira ya kuvutia.

Sofa na meza ndogo za kisasa zimepangwa ndani ya duka kwa mpangilio makini na wa kisasa zikionesha ubora wa utengenezaji ,muundo maridhawa na ulazinifu wa kisasa, huku mazingira yakitoa hisia ya starehe mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Duka kubwa la kuuza samani, limejaa sofa za aina mbalimbali likitoa mandhari ya kuvutia yenye mpangilio makini unao onyesha ubora na ustadi wa utengenezaji, mazingira hayo yana akisi mnyambuliko, muundo maridhawa na urazini wa kibiashara unao wavutia wateja wengi.

Sofa, meza, na viti vya mapambo vimepangwa ndani ya duka la samani kwa mpangilio makini na wa kisasa, ikionesha ubora wa utengenezaji muundo maridhawa na urazinifu wa kisasa huku mazingira yakitoa hisia ya starehe mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Mafundi seremala wawili wakiranda mbao wakitumia ustadi wa mikono, mbinu za kisanii na umakini wa hali ya juu, huku mazingira yakionyesha warsha iliyopangwa vizuri, nidhamu ya kazi safi na ubora wa bidhaa ikitoa hisia ya kistarehe na mvuto wa kibiashara.

Duka la samani limejaa sofa maridadi na samani za kisasa zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia, zikionyesha ubora wa ufundi ulio shadidi katika muundo wa kisanii na mazingira yanayovutia wateja; huku mandhari yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisisho wa kuchagua samani zinazofaa.

Kiti kilichotengeenzwa kwa ustadi kikijumuisha mchanganyiko wa mbao pamoja na mito ya sofa, kilichowekwa kwa dhumuni la kuwauzia wateja katika duka la samani, kwa kuwavutia wateja mbalimbali ambao wanakuja kununua bidhaa hizo, kwa ajili ya matumizi ya maofisini au majumbani.

Makochi ya sofa za kisasa yamepangwa kwa mpangilio wa kielelezo ndani ya duka maalumu yakionyesha ubora wa ufundi, muundo wa kisasa na ustadi wa kisanii; huku mandhari yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisisho wa wateja kuchagua samani.

Kitanda cha mbao kilichowekwa kwa ustadi katika eneo la kuuzia samani, kikiwa na muundo wa kisanii, rangi ya kuvutia na muonekano wa kisasa, huku mazingira yakionyesha starehe, ubora wa bidhaa na mvuto wa kibiashara, unaowavutia wateja kuchagua samani.

Kochi la sofa limewekwa katika hali urazini mkubwa katika eneo la kuuzia samani, likionyesha ubunifu wa kisasa na muundo ulio fungamani; huku wateja wakipata fursa ya kutathimini na kuangalia makochi hayo kwa ajili ya makazi yao.

Mwanamke shupavu ameshika msumeno akitengeneza mbao akionyesha ustadi mkabidhi, ujuzi, fundi mbinu na uweledi wa usanifu samani huku kazi yake ikidhihirisha ukakamavu wa kiufundi na umakinifu wa uvunaji mbao unaozaa bidhaa za kiwango cha juu.

Makabati ya kisasa yamepangwa ndani ya duka la samani kwa mpangilio makini na wa kisasa yakionyesha ubora wa utengenezaji muundo maridhawa na urazinifu wa kisasa huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Makochi ya sofa yamepangwa ndani ya duka kwa mpangilio wa kielelezo na wa kisasa; yakionyesha ubora wa utengenezaji, muundo maridhawa na uridhisho wa mtumiaji, huku mazingira yakitoa hisia ya mvuto wa kibiashara na urahisi wa manunuzi kwa wateja.

Fundi seremala akilanda mbao akitumia ustadi wa mikono, mbinu za kusajili na umakini wa hali ya juu, huku mazingira yakionyesha mpangilio wa kisasa wa warsha, usafi, nidhamu ya kazi na starehe ya bidhaa zilizotengenezwa kwa ubora wa kibiashara.

Masofa mbalimbali yamepangwa ndani ya duka la samani kwa mpangilio makini, yakionesha ubora wa utengenezaji, muundo maridhawa na uradhinifu wa kisasa huku mazingira ya duka yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Vitanda vya chuma vilivyotengenezwa kwa ustadi mkabidhi na kwa ujuzi fundi mbinu pamoja na uweredi sanifu vilivyowekwa katika eneo la nje la kuuzia samani ili kuwavutia watu mbalimbali wanaopita kwa ajili ya kuhitaji samani hizo, zenye kiwango cha juu cha mvuto kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kochi la sofa likiwa na muundo maridhawa, vifaa thabiti na ustadi wa kisasa wa utengenezaji, huku mazingira yakionesha starehe, urahisi wa matumizi na mvuto wa kibiashara vikitoa hisia ya ubora wa thamani.

Sofa na meza ya mbao zimepangwa ndani ya duka la kuuza samani kwa mpangilio makini na wa kisasa ikionyesha ubora wa utengenezaji, muundo maridhawa na ulazimifu wa kisasa huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Makochi ya kisasa ya aina ya sofa pamoja na vitanda vya sofa vilivyopo ndani ya jengo maalumu, lililo tengenezwa kwa uzio wa mabati kama sehemu ya biashara ya samani hizo zilizopangwa katika hali fungamani, kwaajili ya kuwavutia wateja kulingana na rangi zake na miundo mbalimbali.

Mwanaume amesimama katikati ya sofa akionyesha muundo maridhawa wa samani, ubora wa utengenezaji na uthabiti wa vifaa huku mazingira yakionyesha starehe, urahisisho wa ununuzi, mvuto wa kibiashara na utaratibu wa mpangilio wa kisasa wa duka.

Mwanaume amekaa kwenye sofa akionyesha samani, ambapo muundo wa mbao na mapambo umeundwa kwa ustadi ndani ya duka la kisasa la kuuza samani, likiwa na mandhari ya kuvutia na muundo wa kisasa unao onekana na mitindo ya kidigitali.

Viti pamoja na meza za mbao kama vifaa maalum kwa ajili ya kulia chakula vikiwa vimetengenezwa kwa ustadi. Samani hizi ni muhimu kwa ajili ya makazi ya watu na hivyo kuwavutia wateja mbalimbali wa samani wanaohitaji kwa ajili ya nyumba zao.

Masofa kadhaa yamewekwa katika eneo la nje kwa mpangilio, yakionyesha ubora wa utengenezaji, muundo maridhawa na ulazinifu wa kisasa, huku mazingira yakitoa hisia za biashara na utafutaji kwa mvuto wa biashara ambao unawarahisishia wanunuzi kununua bidhaa hizo.

Jengo la kisasa na lenye ghorofa likiwa limejengwa kwa muundo wa kuvutia kukiwa na madirisha makubwa ya vioo yanayowezesha kutoa mwanga wa asili kuingia, huku samani za kisasa zikionekana ndani na kuvutia wateja kwa kuonyesha mvuto wa kibiashara ya samani.

Vitanda mbalimbali vilivyopangwa katika eneo la nje kwenye duka la samani vikiwa na muundo maridadi huku mandhari yakionyesha uvutiaji wa kibiashara ubora wa bidhaa na urahisi wa wateja kuchagua samani zinazokidhi mahitaji yao ya makazi na starehe.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa muundo maridadi vikiwa vimewekwa katika sehemu ya kuuzia samani iliyopo pembezoni mwa barabara, maeneo haya na mazingira haya yakiwa ni rahisi kuwavutia wateja mbalimbali wanaopita kwa ajili ya shughuli zao za kila siku, kuja kununua samani hizo kwa matumizi ya nyumbani.

Makochi ya sofa yamepangwa ndani ya duka kwa mpangilio wa kielelezo na wa kisasa yakionyesha ubora wa utengenezaji, muundo maridhawa na uridhisho wa mtumiaji, huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Duka la sofa lenye kuvutia, linaonyesha mpangilio maridadi wa makochi ya kisasa, meza za mbao zilizong'arishwa na viti vilivyoundwa kwa ustadi. likitoa hisia za umahiri, ustaarabu na ubunifu unaoleta mvuto mkubwa kwa wateja.

Sofa maalumu zimewekwa ndani ya jengo kwa mpangilio wa kielelezo na kisasa zikionyesha ubora wa utengenezaji muundo maridhawa na starehe ya mtumiaji huku mazingira yakitoa hisia ya mvuto wa kibiashara, utaratibu wa bidhaa na urahisi wa kununua.

Kitanda cha chuma chenye rangi nyeupe kikiwa kimewekwa katikati ya vitanda vingine vilivyotengenezwa na kupangwa katika hali ya kuvutia wateja, kwenye eneo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kuuzia samani za ndani, na hivyo kuongeza pato la kiuchumi kupitia biashara hiyo inayofanywa na mafundi wenye ubunifu mkubwa.

Viti pamoja na meza ya chakula vimepangwa kwa mpangilio wa kisasa, vikionyesha ubora wa utengenezaji, muundo thabiti na vifaa; huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, urahisi wa matumizi na mvuto wa kibiashara kwa ajili ya wateja, wanaohitaji samani hizo kwa matumizi ya nyumbani au ofisini na kibiashara.

Sofa Zilizoegeshwa katika eneo la nje zikiwa zimetengenezwa kwa ustadi mkubwa huku pembezoni mwake, kukiwa na barabara kubwa ya jiji inaonyesha magari yakipita mazingira haya yakisaidia katika kuvutia wateja mbalimbali wanaopita wakizitamani sofa hizo kwa ajili ya matumizi ya majumbani au ofisini.

Makochi ya sofa yamewekwa ndani ya duka la kuuza sofa kwa mpangilio wa kisasa na wakielelezo yakionyesha ubora wa utengenezaji, muundo maridhawa na ulazinifu wa kisasa huku mazingira yakitoa hisia ya kuvutia wateja na urahisi wa kununua makochi hayo na bidhaa zinginezo za samani.

Mafundi selemala mbalimbali walioko ndani ya karakana, wakishirikiana katika kuranda mbao kwa ajili ya kutengeneza thamani kupitia ubunifu na ujuzi wa mikono, ambao unawasaidia kufanya kazi hiyo kwa umakini na umaridadi mkubwa.

Viti na meza vimepangwa kwa mpangilio maridhawa vikionesha ubora wa ufundi ,muundo wa kisasa na ustadi wa kisanii huku madhari yakitoa hisia ya starehe ,muvuto wa kibiashara na urahisi wa wateja kuchagua samani kwa ajili ya kulia chakula katika majumbani mwao.

Duka kubwa na la kisasa kwa ajili ya kuuza samani za ndani, likiwa na makochi ya masofa, viti pamoja na meza zilizotengenezwa kwa usanifu mkubwa na kuwekwa katika mazingira fungamani. Kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali, wanaokuja ndani ya duka hilo kununua thamani hizo kwa matumizi ya majumbani.

Makochi ya sofa yamepangwa kwa mpangilio maridhawa katika eneo la nje yakionyesha ubora wa ufundi na ustadi wa usanifu unaovutia wateja, huku mazingira ya wazi yakitoa muonekano wa biashara uliojaa upekee, uwazi na mvuto wa biashara.

Makochi ya kisasa ya sofa pamoja na mapambo mbalimbali yakiwa yamewekwa katika hali fungamani na urazini wa kibiashara, kama njia ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaoingia kwa ajili ya manunuzi ndani ya duka hilo kubwa.

Viti na meza za chakula vimewekwa kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya duka la samani, zikionyesha ubora wa samani, muundo wa kisasa na ustadi wa kisanii, huku mandhari yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisi wa wateja kuchagua samani zinazokidhi mahitaji yao.

Thamani za kulia chakula zimepangwa kwa mpangilio wa kisasa na wa kielelezo zikionyesha ubora wa utengenezaji muundo maridhawa na ustaarabu wa matumizi, huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, urahisi wa matumizi na mvuto wa ununuzi kwa wateja.

Sofa, vitanda na meza zimepangwa ndani ya duka kwa mpangilio makini na wa kisasa zikionyesha ubora wa utengenezaji, muundo, maridhaa na uradhinifu wa kisasa huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Masofa mbalimbali yaliyopo ndani ya jengo kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuzia samani, yakiwa yametengenezwa kwa usanifu mkubwa na kuwekwa ndani ya jengo hilo kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaohitaji samani kwa makazi au biashara pamoja ofisi zao.

Meza imetengenezwa kwa ubunifu wa kisanaa na wakiteknolojia; ikitumia mbao kwa ubora wa hali ya juu na muundo wa kisasa unaovutia macho. Katika eneo la duka la samani ambapo meza hiyo imewekwa na imepengwa katika hali ya kisanaa kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali.

Wahudumu watatu waliovalia sare nyeupe pamoja na nyeusi, wawili wakiwa wa kike na mmoja wa kiume; walioshika sahani kwa madoido na hivyo kuwapelekea wateja mbalimbali katika mgahawa wa kisasa. Mazingira haya yakitoa taswira na hisia ya huduma iliyo safi na nzuri kwa wateja.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya eneo la mapokezi katika mgahawa wa kisasa huku wahudumu wakiwa wamevalia sare nadhifu na wamesimama kidete kwa ajili ya kumwelekeza na kumkaribisha mteja huyo, ili kumpa hali ya amani pindi awapo katika mgahawa huo.

Ndani ya mgahawa mkubwa wa kisasa katika eneo la kulia chakula kukiwa na watu mbalimbali waliosimama wengine wamekaa, kuonyesha shughuli endelevu ya kuburudika katika mgahawa huo unaotoa huduma iliyo bora na kisasa kwa wateja, kwa ajili ya kuleta hisia ya starehe.

Eneo la hoteli lililoandaliwa kwa ajili ya kula chakula lenye meza safi, viti vilivyopangwa vizuri na mazingira tulivu, linaonyesha huduma inayowapa wageni utulivu, starehe na nafasi nzuri ya kufurahia milo yao.

Mwanamke aliyevaa sare nadhifu akiwa ameshika sahani ya chakula mkono wake wa kulia katika mgahawa wa kisasa, anampatia mteja ambaye ameketi chini, mwenye nyuso ya furaha kutokana na huduma anayopatiwa katika mgahawa huo.

Mteja amepokelewa na wahudumu wawili wa hoteli wakimkarubisha kwa heshima ya hali ya juu huku mazingira ya hoteli, yakionesha muonekano wa kisasa, mpangilio makini na utimilifu wa kudumu, ikihimiza starehe urahisisho na ubora wa kifaa cha kibiashara kwa wageni.

Mhudumu wa hoteli akiwa amevalia sare zenye unadhifu mkubwa huku mkono wake wa kulia ameshikilia sahani yenye chakula kilichopikwa kwa ustadi na ufundi mzuri. Akiwa anampatia mteja aliyekaa kwenye kiti, wote wakiwa wenye nyuso za furaha kwa kufurahia huduma inayotolewa katika hoteli hiyo.

Eneo la mapokezi la mgahawa wa kisasa linaonekana safi na lenye muonekano mzuri, likiwa na meza nzuri za kisasa na viti vya starehe pamoja na vipengele vya mapambo vinavyovutia katika muonekano, hali hii inaonyesha utayari wa kukaribisha wageni kwa heshima na hivyo kuwafanya kupata hisia ya huduma nzuri zinazotolewa katika mgahawa huo.

Sehemu ya baa iliyopambwa kwa mazingira mazuri na ya kisasa, huku kukiwa na bango linaloonyesha vyakula vinavyopatikana katika baa hiyo. Ikiwakilisha utaratibu wa huduma, urahisi wa wateja kuchagua vyakula na mvuto wa kibiashara wa sehemu ya mapokezi.

Katika hoteli kuna watu mbalimbali walioketi kwenye viti vya mapumziko wakizunguka meza nadhifu, huku wakifurahia chakula, vinywaji na mazingira tulivu vinavyoipa sehemu hiyo hali ya unyenyekevu na huduma bora.

Kitabda kilicho ndani ya hoteli kimewekwa kwa mpangilio wa kisasa na kielelezo kikionyesha starehe, ubora wa utengenezaji na muundo maridhawa huku mazingira yakitoa hisia ya ustarabu, urahisi wa matumizi na mvuto wa kifasihi na kibiashara kwa wageni.

Ndani ya hoteli maeneo yamepangwa kwa usafi wa hali ya juu na mpangilio makini yakionyesha utaratibu wa kisasa, mandhari ya kuvutia na starehe ya wageni, huku kila kitu kikiwa katika mpangilio thabiti unaotoa hisia ya ubora na utunzaji makini wa mahali.

Sehemu ya hoteli ya kisasa iliyojengwa kwa ubunifu wa kuvutia ikiwa na mapambo ya kisasa, taa laini na mpangilio maridhawa wa samani, inayoonyesha mazingira yenye utulivu usafi na huduma zilizo andaliwa kwa viwango vya juu.

Watu mbalimbali wakiingia na kutoka katika duka la mtaa, wakiwa wanachagua bidhaa za kila siku kama vile, vyakula, matunda, mbogamboga pamoja na vinywaji, katika muundo wa duka ambao ni wa kawaida na wa kimadarasa kila siku, ukiwa na rafu ndogo, vizimba pamoja na meza zilizopangwa kwa mpangilio wa vitendo.

Mwanamke mwenye furaha ameketi ndani ya duka la mtaani akiwa ametulia kwa umakini na hisia ya furaha na kuridhika, huku mazingira yakionyesha mpangilio na mfumo wa rafu wenye hali ya usafi na utaratibu wa kibiashara ili kuhakikisha urahisi wa manunuzi kwa wateja.

Soko kubwa la matunda linangara kwa mwingiliano ukopoleshaji bidhaa zikiwa zimepangwa kwa utaratibu timilifu huku lundo la maembe, ndizi na machungwa likitoa mvuto .Mazingira haya ya biashara angavu yenye msukumo ,endelevu yanajengwa katika eneo hilo linalowavutia wateja.

Watu mbalimbali wakiwa eneo la soko katika hali ya manunuzi na nyuso zenye hisia za furaha wakiangalia bidhaa kwa makini, huku baadhi yao wakijadili bei na wajasiriamali katika mazingira yanaonyesha uhusiano baiana ya wanunuzi na wauzaji.

Nguo mbalimbali zimepangwa ndani ya jengo la soko kwa mpangilio wa utaratibu zikiakisi ustadi, utandawazi wa mavazi na utabibu wa upangaji bidhaa, huku mazingira yakitoa hisia ya urazini, uharidi na urahisisho wa manunuzi kwa wateja.

Watu mbalimbali wamekusanyika sokoni wakiwa katika shughuli za ununuzi na uuzaji huku mazingira yakionyesha mvuto wa kibiashara, mchanganyiko wa rangi na harufu za bidhaa, na utaratibu wa kijamii unaohimiza mawasiliano na biashara za kila siku.

Watu mbalimbali ikiwemo wanawake wenye watoto pamoja na wasichana na wanaume wakiwa katika eneo la soko kwenye manunuzi ya kila siku wameenda kununua bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mbogamboga kwa wanawake ambao wanauza bidhaa hizo wakiwa chini ya miamvuli kwa ajili ya kujikinga na jua, mazingira haya yakionyesha hali za kiuchumi na utafutaji ambao unawasaidia kujikidhi katika maisha yao kila siku.

Soko la mbogamboga limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo vitunguu nyanya na matunda, zikipangwa kwa mpangilio wa kuvutia huku mazingira yakionyesha mvuto wa kibiashara utimilifu wa rangi na ubora wa bidhaa na ushirikiano wa kijamii unaohimiza ununuzi wa kila siku.

Watu mbalimbali wanaonekana wakihutubu biashara katika soko lenye msongamano wa shughuli, wakibadilishana bidhaa kwa utaratibu wa kibiashara uliojaa muingiliano wa kijamii, huku meza, vizimba na matangazo vikitoa mandhari halisi ya ujasiriamali wa kienyeji unaondelea kwa ufanisi.

Duka la vyombo limejaa watu wakichagua na kuangalia bidhaa wakiwa katika shughuli za ununuzi kwa makini huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio makini, mazingira yakionesha ushirikiano wa kijamii utaratibu wa kibiashara na mvuto pamoja na ubora wa bidhaa zinazovutia wateja kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile mapishi wakiwa nyumbani.

Mwanamke mmoja anayepanga bidhaa sokoni akipanga matunda yake kama ndizi kwa mpangilio makini wa kuvutia, akionyesha ustadi wa kibiashara ushirikiano kwa jamii yake na utaratibu wa ununuzi huku mazingira yakitoa hisia ya mvuto wa rangi harufu ya biashara ya kila siku.

Watu mbalimbali wakiwemo ndani ya duka, lililopo katika soko kubwa, wakitafuta bidhaa zilizopangwa kwa urazini wa kibiashara na hali ya kuvutia wateja na hivyo kuwarahisishia katika kufanya machaguzi na manunuzi kwa ajili ya mahitaji ya kila siku ya nyumbani.

Magunia ya mchele yamewekwa dukani kwa mpangilio makini na wa kisasa yakionyesha ubora wa kuhifadhi, usafi na utunzaji wa bidhaa huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, urahisi wa manunuzi, nidhamu ya kibiashara na mvuto wa ununuzi kwa wateja mbalimbali.

Watu mbalimbali wakizagaa ndani ya soko lenye shughuli nyingi, wakibadilishana bidhaa na punguzo wakijihusisha na ununuzi na mauzo, huku mandhari yakionyesha kelele z harakati na mvuto wa biashara wa maisha ya kila siku sokoni.

Mwanaume na mwanamke ndani ya duka la mapambo huku mwanaume akiwa amesimama na kumuonyesha mwanamke huyo duka hilo lenye mpangilio maridhawa, wakiangalia vifaa vya urembo vilivyowekwa kwa umakini, huku mandhari ikionekana kujaa nakshi mwangaza tulivu na mvuto unaochochea ununuzi wa bidhaa za ustadi na usanii.

Mwanamke aliyeinama akiwa yupo sokoni anapanga bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, viazi, karoti pamoja na nyanya kwa ajili ya kuwauzia wateja wanaopita. Soko hilo likiwa na pirikapirika nyingi za utafutaji huku baadhi wakitafuta riziki na wengine wakitafuta vyakula kwa ajili ya mahitaji ya kila siku.

Duka la kisasa la vifaa vya umeme; vilivyopangwa kwa mpangilio wa kufaa macho; ambapo vifaa vya nyumbani na vya kibiashara vimewekwa kwenye rafu na kabati maalumu. Wateja wanaangalia na kuchagua kwa urahisi bidhaa hizi, huku wahudumu wakisaidia kwa ushauri maalumu na kuonyesha biashara ya kisasa na muundo wa kielelezo wa soko la vifaa vya umeme.

Mwanamke anauza nyanya sokoni akipanga bidhaa zake kwa mpangilio wa kielelezo na wakuvutia akionesha ustadi wa kibiashara ushirikiano wa kijamii na utaratibu wa manunuzi huku mazingira yakitoa hisia za mvuto wa rangi harufu na biashara ya kila siku ikihakikisha starehe na urahisisho wa ununuzi kwa wateja.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu akiwa ameshika garazeti na kukaa kati ya soko lililosheheni matunda mbalimbali kama vile nyanya, embe, mananasi, pamoja na ndizi, akiwa ameketi kwa kutulia kwa ajili ya kusubiri wateja, mazingira haya yakionyesha masoko ambayo yana wasaidia watu kujipatia kipato kupitia kuuza na kununua.

Mwanamke akiwa katikati ya soko kubwa, naye amezungukwa na viroba na magunia yenye karoti ndizi pamoja na mbogamboga zingin, kama sehemu ya kujikwamua kiuchumi kupitia biashara hiyo anayoifanya katika soko lenye pilikapilika nyingi za wateja.

Watu mbalimbali wamejaa ndani ya soko la mikoba wakiwa na kuchunguza bidhaa kwa makini huku mikoba imepangwa kwa mpangilio wa kielelezo na wa kisasa, mazingira yakionyesha mvuto wa biashara, starehe ya ununuzi na utaratibu wa manunuzi endelevu kwa wateja.

Watu mbalimbali wanaonekana wakihusika na shughuli za mauzo na manunuzi ndani ya eneo la soko, kila mmoja akionyesha harakati, ujuzi na mahusiano ya kibiashara huku mazingira yakinoga kwa kelele, mazungumzo na mvuto wa bidhaa zinazovutia wanunuzi.

Mwanamke anauza mboga na matunda sokoni akipanga bidhaa zake kwa mpangilio makini na wa kuvutia akionyesha ustadi wa kibiashara ushirikiano wa kijamii na utaratibu wa manunuzi, huku mazingira yakitoa hisia ya mvuto wa rangi harufu na biashara ya kila siku.

Wauzaji mbalimbali ndani ya soko wakiwa katika pilikapilika za kupanga bidhaa zao huku soko hilo likiwa limesheheni magunia na mifuko mbalimbali iliyotumika kuhifadhia bidhaa hizo wakipanga bidhaa hizo kwa urazini kwa ajili ya kuhakikisha wateja wanakuja na kuvutiwa pamoja na kununua bidhaa hizo kwa matumizi yao ya kila siku.

Mwanaume mmoja aliye katika eneo la soko akiwa ameshikilia mbogamboga mbalimbali za majani, huku soko hilo likiwa limewekwa kwenye mazingira wakimnyororo wa bidhaa zilizopo katika hali ya mpangilio maalum kwa ajili ya kuwashawishi wateja wanaopita sokoni hapo kununua bidhaa hizo.

Viloba vingi vya mchele vepangwa sokoni huku watu wakiangalia na kununua na kuzunguka kwa utaratibu wa manunuzi, mazingira yakiomyesha usafi wa bidhaa, mpangilio wa kibiashara na starehe ya ununzi kwa wateja wa kila aina.

Mwanamke aliyevalia koti la rangi ya kijani, akiwa chini ya miamvuli iliyopo katika soko kubwa, anayeuza matunda pamoja na mbogamboga ikiwemo matunda kama vile machungwa, embe, mananasi na matikiti maji, pamoja na ndizi; kwa ajili ya kuwauzia watu ili wazidi kuboresha afya zao.

Wanawake ambao ni wajasiliamali wakiwa katika soko chini ya miamvuli mbalimbali lililosheheni nyanya pamoja vitunguu na matunda mbalimbali, kama bidhaa zinazouzwa katika soko hilo lenye pilila pilika nyingi za watu wanaokuja kununua bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Watu mbalimbali wakiwa katika soko lililojaa mabango ya biashara, kwaajili ya kutangaza bidhaa zinazohitajika kununuliwa na wateja mbalimbali, wanaokuja kunumua katika soko hilo kwaajili ya matumizi ya kila siku majumbani mwao.

Wauzaji mbalimbali sokoni wamepanga bidhaa zao kwa utaratibu chini, baadhi wakikusanya matunda, mboga na bidhaa zingine za shambani, mazingira yamejaa shughuli za biashara, wateja wakipitia na kuchagua bidhaa huku sauti za biashara zikisikika, zikionyesha hali ya soko lenye shughuli nyingi na uhai.

Bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya mapishi kama vile vitunguu, ndizi pamoja na maboga, vikiwa vimepangwa katika viloba ndani ya soko lenye pirikapirika nyingi, huku watu wakipita kujichagulia kwa ajili ya kununua bidhaa hizo kwa matumizi ya kila siku.

Jengo la kifedha linalobeba mabango yenye picha ya mtu alievaa suti linaonesha taswira ya utaalamu, uaminifu na huduma za mikopo midogo huku mawasiliano yake ya kibiashara yakionesha dhamira ya taasisi kuwahudumia wajasiliamali na wananchi wanaotafuta msaada wa kifedha.

Mkono umeshikilia mashine maalumu kwa ajili ya miamala ya kifedha ukiandaa muamala kwa njia ya kielektroniki huku kifaa hicho kikionesha utekelezaji wa malipo kidigitali wenye uhakika wa usalama , uaminifu wa miamala na uasilia wa kitekinolojia unaorahisisha huduma za kifedha na za kisasa.

Kadi ya benki imewekwa juu ya mashine ya kufanyia miamala ya kifedha kidigitali, ikionesha muamala wa fedha kwa usalama wa hali ya juu, uhakika wa malipo na urahisisho wa teknolojia, ikiashiria huduma za kifedha kwa wateja kwa ufanisi na kwa haraka.

Mashine ya kidijitali ya kufanyia miamala ya kifedha kwa ajili ya kampuni ya M-Pesa, ikiwa ni kifaa cha kielektroniki kinachomwezesha mteja kufanya muamala wa kifedha kama vile; kutoa pesa taslimu na kuhamisha pesa au kulipa bili moja kwa moja kutoka akaunti yao hio ya M-Pesa.

Mkono uliobeba simu ya kisasa mbele ya duka la kufanyia miamala ya kifedha katika kampuni ya "M-PESA", huku mazingira yake yakiwa na shughuli za kimiamala ya kifedha pamoja na mabango na matangazo yanayohamasisha huduma hiyo.

Watu mbalimbali wakipita pembezoni mwa maduka ya wakala pamoja na benki wakiwa katika mtiririko wa shughuli za kila siku, huku mazingira yakionyesha ushirikiano wa kibiashara, utaratibu wa mitaa na mwonekano wa kisasa, unaorahisisha ununuzi na huduma za kifedha kwa wananchi.

Mashine ya Mpesa iliyowekwa kwa utaratibu makini ikionyesha picha ya mwana dada anayefurahia huduma za kifedha. Mashine hizi zina usalama wa malipo na upatikanaji wa urahisi kwa wateja mbalimbali, huku mazingira ya eneo hilo yakionyesha nidhamu ya kibiashara na urahisi wa huduma za kifedha kwa jamii.

Eneo lenye maduka ya huduma ya kifedha yakiwa yamepangwa kandokando ya barabara kuu, ambapo wateja wamesimama na wengine wakija na vyombo vyao vya usafiri kwa ajili ya kupata huduma na maelekezo huku mazingira yakionyesha usalama wa kifedha na utaratibu wa kisasa wa miamala ya benki.

Majengo ya ghorofa yaliyosimama katika eneo la mji, yanaonesha miundombinu imara, usanifu wa kisasa na mpangilio ulioratibiwa vizuri; yakitoa taswira ya mazingira ya makazi yenye utaratibu na ukuaji mjini.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa usanifu thabiti na wa kisasa, likionyesha muundo maridhawa, uthabiti wa kielelezo na ubora wa vifaa vya ujenzi, huku mazingira yakitoa hisia za usalama na ufikivu rahisi wa makazi ikizingatia muktadha wa makazi ya kisasa na wa kibiashara.

Jengo la ghorofa lililojengwa katikati ya mji huku ujenzi ukiwa unaendelea, likiwa na madirisha makubwa na kuta imara yaliyowekwa kwa ajili ya kuwavutia wateja na kuhakikisha usalama mkubwa kwa watu mbalimbali, ambao wanatafuta maeneo kwa ajili ya makazi na biashara.

Jengo la ghorofa lililosimama eneo la mjini, linaoneka lakuvutia kwa muundo wa kisasa, likiwa na madirisha makubwa ya vioo, yanayorefusha mwanga na kuonyesha shughuli nyingi, zinazopamba mazingira ya kibiashara na makazi.

Jengo la ghorofa la makazi limejengwa kwa muundo thabiti na kisasa likionyesha usanifu maridhawa, utimilifu wa vipengere vya usanifu na ubora wa vifaa, huku mazingira yakitoa hisia ya usalama, starehe na ufikivu rahisi kwa wakazi wapya.

Nyumba ya makazi ya kisasa yenye ghorofa moja, inayoonesha usanifu thabiti, muundo wa kisasa wenye mpangilio makini na utaratibu wa kifasihi wa ndani na nje, huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, usalama, na urahisi wa matumizi ya kila siku kwa wakazi.

Maghorofa marefu yamejengwa kwa usanifu wa kisasa, kuta na madirisha yakiwa na muundo maridhawa na mpangilio wa kifasihi huku mazingira yakionyesha starehe, usalama, uthabiti wa makazi na biashara pamoja na mvuto wa mji wenye maendeleo.

Mwanamke na mwanaume wako ndani ya nyumba ya kisasa wakiwa katika madhari nzuri yenye muundo, huku mazingira yakionyesha ubora wa usanifu na utunzaji makini wa vipengele vya ndani na starehe ya makazi ikihakikisha usalama ,urahisi wa maisha na mvuto wakifasihi na kibiashara wa nyumba hiyo.

Jengo refu la ghorofa linaloonyesha usanifu thabiti na wa kisasa. Huku kuta zenye muundo maridhawa na madirisha makubwa pamoja na mazingira yalionyesha starehe na uthabiti wa kifasihi, usalama wa makazi au ofisi pamoja na mvuto wa kisasa wa mji yenye maendeleo na urahisi kwa upatikanaji wa huduma.

Jengo la ghorofa la kisasa linaloonyesha usanifu thabiti, likiwa na muundo wenye kuvutia. Huku mazingira yakitoa hisia ya starehe pamoja na uthabiti wa kisahihi na kibiashara, mvuto huo wa kisasa wa makazi au ofisi unawavutia watu mbalimbali hasa wageni pamoja na wakazi.

Jengo la ghorofa linaloonesha usanifu dhabiti na wa kisasa, kuta zake zikieleza muundo maridhawa, huku mazingira yakiakisi kuwa ya starehe, usalama na urahisisho wa makazi na biashara ikidhihirisha uthabiti wa kifasishi, na kibiashara katika eneo la mji.

Mwanaume mmoja yupo ndani ya jengo zuri na la kisasa likiwa na muundo maridhawa, kuta na madirisha yaliyo safi huku mazingira yakionyesha starehe, usalama, uthabiti wa kifasihi na kibiashara pamoja na mvuto wa kisasa wa makazi au ofisi.

Mashati yamewekwa mezani ndani ya duka kubwa kwa mpangilio makini na wa kisasa; yakionyesha muundo maridhawa, uthabiti wa bidhaa na urazinifu wa kisasa huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, mvuto wa kibiashara na urahisi wa kununua bidhaa hizo.

Nguo za kike na viatu vya watoto vikiwa vimepangwa kwa umakini kwenye rafu maalumu ndani ya duka. Mpangilio huo unafaa kwa urahisi wa wateja kuchagua, rangi na saizi zimewekwa kwa mpangilio mzuri unaovutia macho, ukiashiria utamaduni wa biashara ya kisasa na utaratibu katika maduka makubwa.

Watu mbalimbali wakiwa katika maduka makubwa ya kisasa wakichagua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya kila siku; huku viatu vikiwa vimepangwa kwa mpangilio kulingana na rangi pamoja na miundo na hivyo kuwaruhusu wateja kufanya machaguzi na kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi yao.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa ndani ya duka maalumu kwa mpangilio wa utaratibu zikiangazia ubora wa utoaji huduma msawaziko wa uuzaji na utaratibu wa kibiashara, huku mazingira yakionyesha ukamilifu wa muundo utaratibu wa manunuzi na urahisi wa upatikanaji wa bidhaa kwa wateja.

Masanamu yamevalishwa nguo nadhifu za wanaume, yamewekwa ndani ya duka; yakionyesha muundo wa kielelezo na wa kisasa, mpangilio maridhawa wa rafu na utaratibu wa kibiashara wa kuvutia huku mazingira yakihakikisha starehe na urahisi wa kununua kwa wateja.

Wateja mbalimbali wanapita na kuchagua kwa kuchunguza mikoba iliyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya duka kubwa la kisasa. Wakichunguza ubora, rangi na muundo wa bidhaa huku mandhari ya duka likiwa safi na la kisasa, ikiongeza mvuto wa kibiashara na starehe ya ununuzi.

Sanamu zilizovalishwa nguo na viatu vimewekwa kwenye rafu; zikionyesha muonekano wa kuvutia, mpangilio wa kisasa na utaratibu makini wa bidhaa; zikihimiza wateja kuangalia mitindo mbalimbali na kufanya ununuzi kwa urahisi na ufanisi.

Duka la nguo limepangwa kwa rafu zenye nguo za aina mbali mbali zikionesha muundo wa kisasa mpangilio makini na utimilifu wa rangi na aina za mitindo, huku mazingira yakitoa hisia ya mvuto wa kibiashara starehe kwa wateja na urahisisho wa ununuzi kwa mtazamo wa kisasa na wa kuvutia.

Nguo mbalimbali, za kiofisi zilizopangwa katika rafu pamoja na mifuko ndani ya maduka makubwa ya kisasa, yakileta hisia ya mvuto na usanifu wa kibiashara kwaajili ya kuwavutia wateja wanaoitaji nguo hizo kwa matumizi ya kila siku.

Ndani ya duka la kisasa kukiwa na nguo zilizopangwa kwenye makabati kwa ustadi mkubwa na uradhini wa kibiashara, huku punguzo la bei likiwa limewekwa kwenye bango kwa ajili ya kushawishi wateja mbalimbali, wanaokuja kwa manunuzi ya nguo hizo kwa matumizi yao ya ofisi au binafsi.

Mazingira ya maduka ya kisasa yanayooneshwa kwa mpangilio ulio na usafi huku rafu zikiwa zimepangwa kwa umakini, mwanga wa kutosha unaleta mvuto na mandhari yote yakitoa hisia ya starehe urahisi wa kununua na na mvuto wa kibiashara kwa wateja.

Nguo mbalimbali zilizopangwa ndani ya duka kubwa la kisasa zikiwa katika mpangilio madhubuti na kuwekwa kwenye rafu katika hali ya ufungamani na uradhini unaowasaidia wateja kuchagua kwa urahisi bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Rafu iliyopangwa mashati imewekwa katika mpangilio makini, ikionyesha muundo maridhawa uthabiti wa bidhaa na uharibifu wa kisasa. Huku mazingira ya kitoa hisia ya starehe kwa wateja, mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa urahisi.

Nguo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio wa kisasa kwenye rafu ya kisasa ndani ya duka kubwa, zikionyesha utaratibu ubora wa bidhaa na muundo maridhawa. Huku mazingira yakitoa hisia ya mvuto wa kibiashara na urahisi wa wateja kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Jengo la ghorofa limezungukwa na watu wakizagaa nje ya maduka, mazingira yakionyesha muundo wa kisasa wa kibiashara, utaratibu wa mandhari ya mjini na ushirikiano wa shughuli za kila siku huku hisia ya starehe, usalama na mvuto wa kibiashara ikidhihirika kwa wateja na wafanyabiashara.

Mazingira ya duka la kisasa yanayoonyeshwa kwa muonekano wa kisasa na maridhawa yakijumuisha mpangilio makini wa rafu, mandhari ya kuvutia na utaratibu wa ununuzi wa kisasa huku kila kipengele kikiashiria ubora wa bidhaa, starehe ya wateja na ufanisi wa kibiashara.

Viatu vimewekwa kwa mpangilio wa kisasa ndani ya maduka makubwa ikionyesha muundo wa kuvutia ubora wa bidhaa na utaratibu makini ili kuonyesha bidhaa hizo; huku mandhari yakitoa hisia ya mvuto kibiashara, starehe na urahisi wa wateja kuchagua viatu wanavyopendelea.

Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio makini na wa kisasa vikionyesha muundo maridhaa ,uthabiti wa bidhaa na urazinifu wa kisasa, huku mazingira yakitoa hisia ya starehe kwa wateja mvuto wa kibiashara na urahisisho wa ununuzi kwa urahisi.

Watu wamesambaa ndani ya duka kubwa wakiwa wanachunguza bidhaa kwa makini huku mazingira yakionesha mpangilio wa kisasa wa rafu, utaratibu wa mazingira ya kibiashara na usafi wa hali ya juu ikihakikisha starehe na mvuto wa bidhaa kwa wateja.

Nguo mbalimbali zimepangwa ndani ya duka kubwa la kisasa, kwa mpangilio wa kielelezo, muundo maridhawa na udhibiti wa rafu, zikionyesha ubora wa bidhaa, usafi wa mazingira na starehe ya ununuzi. Huku wateja wakiweza kuchagua bidhaa kwa urahisi na mvuto wa kibiashara.

Sehemu ya kula ndani ya duka kubwa la kisasa lililopangwa kwa mpangilio, huku wahudumu waliovalia sare ya mafulana ya njano na suruali nyeusi wakiwa wamesimama katika eneo hilo linalojumuisha meza na viti vya starehe, mapambo ya kuvutia na muundo wa kimfumo. Huku mazingira yakionyesha urahisi wa matumizi, nidhamu ya kibiashara na mvuto wa kijamii kwa wateja.

Nguo mbalimbali zimewekwa ndani ya duka kubwa kwa mpangilio wa kisasa na kwa kielelezo maalumu zikionyesha udhabiti na umaridadi wa bidhaa, muundo huo ukiwa ni timilifu na rangi na mitindo ya kuvutia huku mazingira yakihakikisha hali halisi ya duka hilo kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Duka kubwa la nguo limejaa rafu zenye mitindo mbalimbali zikionyesha muundo wa kisasa mpangilio makini na utimilifu wa rangi na aina za mavazi huku mazingira yakitoa hisia ya mvuto wa kibiashara starehe kwa wateja na urahisisho wa ununuzi wa kisasa.

Katika jengo kubwa la ununuzi kuna samani mbalimbali, mapambo maridadi na mpangilio mzuri wa kuvutia uliowekwa vifaa hivyo, muundo wake ulioratibiwa unarahisisha wateja kuchagua bidhaa zianzoongeza urembo, kustarehe na muonekano wa ndani ya nyumba.

Makoti ya suti yaliyopangwa kwa ustadi katika rafu ndani ya duka kubwa la kisasa, huku mwanga ukiwa unatoa hisia ya mvuto wa kibiashara kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaopita katika maduka hayo, kuchagua na kununua, kwa ajili ya matumizi ya kiofisi au shughuli mbalimbali tofauti.

Mwanamke anachagua bidhaa kwenye rafu zilizopangwa kwa usanifu timilifu, akitumia kwa uyakinifu wa uamuzi na uchambuzi wa umakini na ubora, huku mazingira ya duka yakionesha umakini wa kitaalamu na mpangilio wenye uwiano maridhawa, unaovutia wateja.

Vinywaji mbalimbali vilivyopangwa kwa usafi na mpangilio wa kuvutia vimepangwa ndani ya soko kubwa la kisasa, vinaonyesha utofauti wa ladha na chapa, huku makabati yaliyotengenezwa kisasa yakirahisisha wateja kuchagua urahisi na kuzingatia ubora wa bidhaa.

Mwanaume aliyesimama kwa makini na madoido ndani ya duka kubwa la kisasa, akichunguza bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio wa kibiashara na wa kuvutia katika eneo lililosafishwa na lenye muangaza wa kutosha, likimruhusu mteja kuchagua bidhaa kwa urahisi zilizopangwa kwa urazini ndani ya majokofu ya mabarafu katika kuzingatia ubora na bei.

Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwa mpangilio makini na wa kielelezo sahihi zikionyesha uthabiti wa ubora, usafi wa mazingira na utunzaji thabiti wa bidhaa huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, urahisi wa kununua na mvuto wa kibiashara kwa wateja wa kila kipengere.

Rafu imepangwa kwa ufundi wa kisasa ikionyesha viatu vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio wa rangi, ukubwa na mitindo ili kuwavutia wateja; eneo hili lina tahadhari ya usafi na mwanga mzuri likihakikisha wateja wanaona bidhaa na kufanya chaguo la haraka.

Mwanamke amesimama mbele ya matunda akichunguza bidhaa zilizowekwa kwenye susu kwa umakinifu wa kuchagua, huku mazingira yakionyesha mpangilio wa kisasa wa susu hizo utimilifu wa rangi na aina za matunda na usafi wa hali ya juu, ikihakikisha urahisi wa kununua na mvuto wa kibiashara kwa wateja.

Vinywaji na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ufundi wa kibiashara kwenye rafu ndani ya duka kubwa la kisasa. Eneo hili lina tahadhari ya usafi, mwangaza wa kutosha, na utaratibu likihakikisha wateja wanapata vinywaji kwa urahisi; huku kikionyesha utaratibu wa mtindo wa kisasa na uwasilishaji wa bidhaa.

Duka la mboga na matunda limejaa bidhaa zenye rangi angavu na ubora wa yali ya juu zikipangwa kwa mpangilio wa kisasa, huku mazingira ya duka yakionyesha usafi, utimilifu wa mpangilio na urahisisho wa ununuzi kwa wateja wanao tembelea duka hilo.

Rafu ya vinywaji imepangwa kwa mpangilio wa kielelezo na wa kisasa, ikionyesha utimilifu wa aina na rangi za bidhaa, udhabiti wa usafi na utaratibu makini wa kibiashara; huku mazingira yakihakikisha urahisisho wa manunuzi na mvuto wa bidhaa zinazovutia wateja hao.

Dawa za meno pamoja na bidhaa zingine zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio makini na wa kisasa zikionesha utimilifu wa muundo, ushirikiano wa rangi na bidhaa, na ubora wa bidhaa unao vutia wateja huku mazingira yakihakikisha usafi wa hali ya juu na urahisisho wa ununuzi.

Baraza katika soko kubwa la kisasa lililo tengenezwa kwa mpangilio makini likiwa na bango la biashara linalo onyesha alama ya utambulisho, rangi za mvuto na taarifa za bidhaa huku mazingira yakionyesha starehe urahisi wa manunuzi, nidhamu ya kibiashara na mvuto wa kimfumo kwa wateja.

Ndala na viatu vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio makini na kielelezo vikionyesha ubora wa bidhaa, uthabiti wa vifaa na muundo waridhawa huku mazingira yakitoa hisia ya starehe, urahisi wa kUnunua na nidhamu ya kibiashara.

Vifaa mbalimbali vya kisasa vilivyoko ndani ya duka au soko la kisasa vikiwa vimepanga kwa umaridadi mkubwa, vifaa hivyi vinavyotumika katika mambo mbalimbali kama vile mapishi kwa njia ya kidigitali, vimewekwa kwa uangalifu ili kuhakikisha wateja wanavutiwa pindi wanapokuja kununua bidhaa hizo.

Rafu za vinywaji pamoja na bidhaa zingine zimepangwa kwa mpangilio makini na wa kisasa zikionyesha utimilifu wa muundo, ushirikiano wa rangi na aina za bidhaa pamoja na usafi wa hali ya juu, huku mazingira ya yahakikishia urahisisho wa ununuzi na muvuto wa kibiashara kwa wateja.

Matunda, nafaka na mbogamboga; zimepangwa katika daka za kisasa kwa mpangilio wa kielelezo na wa kimfumo; zikionyesha uthabiti wa bidhaa, utimilifu wa rangi na aina na usafi wa hali ya juu, huku mazingira yakihakikisha urahisi wa kununua bidhaa hizo, mvuto wa kibiashara na ufanisi wa usimamizi wa bidhaa kwa wateja.

Susu maalumu kwaajili ya kupangia nguo mbalimbali, ndani ya soko kubwa la kisasa lenye mwangaza, kutokana na taa zenye kuvutia zinazo mulika bidhaa hizo na hivyo kuwavutia wateja kwa kuleta hali ya usanifu na hivyo husaidia katika manunuzikwa njia iliyo rahisi na yenye usalama.

Mkokoteni maalumu kwa ajili ya kukusanyia bidhaa katika duka kubwa la kisasa, kukiwa na bidhaa mbalimbali huku mtu akionekana kusukuma mkokoteni huo baada ya kufanya manunuzi na hivyo tayari kwa ajili ya kuondoka na bidhaa hizo alizozipata kwa mfumo wa kisasa.

Mwanamke akiwa ndani ya soko kubwa la kisasa anayetembea akisukuma mkokoteni kama kifaa cha kuhifadhia bidhaa hizo anazozichagua kwa urahisi kutoka kwenye daka maalumu zilizopo ndani ya duka hilo, kwa ajili ya kuwarahisishia wateja kufanya manunuzi.

Rafu za bidhaa mbalimbali zimepangwa ndani ya soko kubwa la kisasa kwa mpangilio makini, zikionesha utimilifu wa muundo, ushirikiano wa rangi na aina za kibidhaa na usafi wa hali ya juu; huku mazingira yakihakikisha urahisisho wa ununuzi na mvuto wa kibiashara kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali ndani ya soko la kisasa, zilizowekwa kwa mpangilio; zikionyesha ufuataji wa rafu safi na upatikanaji wa bidhaa kwa urahisi huku mazingira yakitoa hisia ya utaratibu, mvuto wa kibiashara na starehe kwa wateja wanaonunua.

Mkono ulioshika chupa ya bidhaa ndani ya soko la kisasa unaonyesha utaratibu wa ununuzi upatikanaji rahisi wa bidhaa na usafi wa mazingira, hukumandhari yakitoa hisia ya starehe urahisi wa ununuzi na mvuto wa kibiashara kwa wateja

Makopo ya vinywaji yamewekwa kwenye rafu ka mpangilio wa kisasa na thabiti, yakionesha utimilifu wa muundo, utaratibu wa kibiashara na usafi wa hali ya juu huku kila kipengele kikiwa na uhakika, wa urahisi na ununuzi wa kuvutia mteja kwa mtazamo wa kibiashara.

Wateja wanatafakari chaguo lao la vyakula kwenye makabati ya kisasa. Kila mmoja akipitia bidhaa kwa umakinifu, huku mazingira ya duka yenye mpangilio thabiti mwanga maridhawa na upangaji wa bidhaa kwa ustadi yakiongeza urahisi na utaratibu wa ununuzi wa kisasa.

Wateja mbalimbali wamesimama katika duka kubwa la kisasa, baadhi wakifanya uchaguzi na wengine wakichanganua bidhaa wanazozihitaji kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku; bidhaa hizo zikiwa zimepangwa kwenye rafu kwa ajili ya kuimarisha urahisi wa manunuzi na mvuto wa kibiashara.

Meko za kisasa zimepangwa kwa mpangilio fungamani ndani ya duka au soko la kisasa. Zikiakisi ubunifu tendi, utandawazi wa matumizi na ustadi wa kiviwanda. Huku mazingira ya duka yakionyesha urazini wa biashara, muundo tarizi na muonekano unaoendana na mahitaji ya kisasa.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio wa kisasa kielelezo na kimfumo zikionyesha ubora wa utunzaji usafi na uthabiti wa bidhaa, huku mazingira yakitoa hisia ya starehe urahisisho wa ununuzi nidhamu ya kibiashara na mvuto wa kimfumo kwa wateja.

Mwanamke anayechunguza bidhaa mbalimbali kwa makini ndani ya soko la kisasa anaziweka taratibu kwenye kapu maalumu akifurahia mpangilio mzuri wa rafu, muongozo wa ishara za bei na utulivu wa mazingira unaorahisisha ununuzi kwa utaratibu wa kisasa.